Ukulima wa kutumia teknolojia ya haidroponiki ambapo mboga zinakuwa katika mfumo wa kilimo kisicho na udongo zikiwa zimepandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyoandaliwa kwa ustadi. Maji yenye virutubisho huenda moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponiki ambapo mimea hustawi bila kutumia udongo. Mimea imepandwa kwenye mabomba yenye mashimo ya kupitisha maji na virutubisho. Ni mfano wa mbinu endelevu ya kilimo katika maeneo yenye udongo usio na rutuba.

Hili ni shamba la kisasa la kilimo cha haidroponiki ambapo mimea imekuzwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyo na mashimo. aMimea hiyo inakua kwa mistari na inaonekana kuwa na afya nzuri.

Huu ni mmea mdogo wenye majani ya kijani kibichi unaokua ndani ya kikombe kidogo cha plastiki kinachowekwa kwenye mfumo wa kilimo cha haidroponiki. Mfumo huu unaonekana kuwa na mabomba meupe yenye mashimo ambapo vikombe vya plastiki vimewekwa.

Trekta ikiwa kazini shabani ikipita kati ya mimea ya mistari iliyopandwa kwa usawa na kwa umbali uliohesabiwa. Trekta hii imeunganishwa na kifaa cha kunyunyizia dawa au mboleo kikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika uzakishaji wa mazao ya kilimo kwa kiwango kikubwa.

Banda la kisasa la kuku, ambapo idadi kubwa wamekusanyika karibu na vyombo vya kulisha na kunyweshea maji. Maandhari yote yakionyesha usafi, mpangilio na shughuli za kawaida za uzalishaji wa kuku kua njia ya kitaalamu kilimo cha kibiashara au viwandani

Hii ni trekta nyekundu iliyosimama katikati ya shamba la mizabibu. Trekta lina magurudumu makubwa upande wa nyuma na madogo mbele, likiwa juu ya udongo mwekundu ulioashiria eneo la kilimo cha rotuba.

Kilimo cha kisasa katika cha nyanya katika mazingira mazuri. Kila mmea umetiwa miti ya kusaidia ukaaji wima ,huku mfumo wa umwangiliaji ukiimarisha hali ya unyevu kuangazia kilimo cha viwanda kwa kutumia teknolojia kuwaongezea wateja ,ubora wa mazao na matumizi bora ya raslimali.

Mtu anamimina vitunguu kwenye rundo kubwa la vitunguu vilivyovunwa. Idadi kubwa ya vitunguu inaonesha uzalishaji wa kiwango kikubwa, alama ya kilimo cha viwandani.

Hili ni shamba la kabeji linaloonyesha kilimo cha kabeji kwa kiwango kikubwa. Kabeji zimepandwa kwa mistari ya moja kwa moja kwenye udongo mwekundu, kuna miti na milima pia kwa umbali.

Matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji wa maji katika kilimo, bomba kuu la maji likipita katikati ya shamba likiwa na matawi mawili yanayosambaza maji kwa mimea. Plastiki nyeusi imetumika kuhifadhi unyevu na kupunguza upotevu wa maji.

Huu ni mfumo wa kisasa wa umwangiliaji wa kunyunyiza maji. Juu ya bomba kuna kifaa cha kunyunyiza maji ambacho kinaonekana kikitoa mvuke wa maji kwa usawa. Ni teknolojia bora ya kilimo inayosaidia kutumia maji kwa ufanisi.

Shamba lililopandwa kwa mpangilio wa kisasa ambapo mimea imepandwa mstari kwa mstari, kila moja ukiwa na bomba la umwagiliaji wa matone lililo karibu na mizizi wa mmea na kutoa maji kwa kiasi kinachohitajika bila kupotezwa.

Shamba la mimea michanga iliyopangwa kwa mistari ina mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba ya plastiki yamewekwa karibu na kila mstari wa mmea yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi kwa usafiri na ufanisi.

Shamba lililopandwa kwa mpangilio wa kisasa ambapo mimea imepandwa kwa mistari, kila moja ikiwa na bomba la umwagiliaji wa matone iliyo karibu na mizizi ya mimea na kutoa maji kwa kiasi kinachohitajika bila kupotezwa.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji maji, unaotumika shambani. Bomba la umwagiliaji limewekwa katikati ya shamba, likiwa na kifaa cha kunyunyizia maji juu yake .Kuangazia matumizi ya mfumo wa kisasa, kama njia ya kudhibiti usambazaji wa maji kwa mimea.

Hili ni shamba lililo andaliwa vizuri kwa ajili ya umwagiliaji maji wa kisasa. Likiwa na mistari ya mabomba ya matone, yaliyopangwa kwa usahihi kwenye udongo ulionyunyiziwa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji maji wa matone kwenye shamba la mazao yaliyopandwa kwa mistari, kama vile nyanya au pilipili hoho. Mabomba meusi ya plastiki yamewekwa kwenye ardhi, kati ya mistari ya mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa shambani ambapo bomba la buluu linaelekeza maji kutoka kwenye tanki kubwa la kuhifadhi. Mimea imepangwa kwa mistari ikiashiria kilimo kilichopangwa vizuri na kinachotumia teknolojia kwa ufanisi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukitoa maji karibu na mmea mchanga. Matone ya maji yanatoka kwenye bomba dogo lililolazwa chini yakielekezwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa kinacholenga kutumia maji kwa ufanisi mkubwa.